Kwenye sehemu ya maonyesho ya magari, mmoja ameshikilia i-pad akionyesha wengine wawili. Kwenye sehemu za nyuma kuna aina tofauti za magari. Wanaonekana wamefurahia sana wakiangalia i-pad hiyo.

Gari ya, gari hili inatumiwa kubeba watu au matatu, ambapo inabeba watu kutoka mahali kwa kituo fulani, hadi kituo kingine ambapo magari yamesimama.

App ya Mpesa kwenye simu. Hii ni app ambaye inafanya mtu ajifanyie huduma anazotaka kuhusu pesa. Anaweza kutuma pesa, kuchange pesa iwe credit ya kutumia nayo kuongea au hata kutumia pesa kwa mtu mwingine na hata kuweka kuweka pesa. Hii inasaidia mtu ajifanyie huduma yeye mwenyewe bila kuitisha huduma kwingine.

Bidhaa za kila aina kama vile unga, unga ya ngano, mchele aina tofauti, mchele ya Pishori, pilau zingine, maji. Pia wanafanya M-pesa kwa kusaidia wateja wao wanunuzi waweze kulipa pesa bila kutumia pesa ya noti au pesa ya mikono kupitia kwa M-pesa.

Dukani. Dukani hili inauzwa bidhaa za kila aina. Imeandikwa New Generation , kumaanisha enzi wa sasa, na ina M-pesa ambapo wanasaidia watu ku kufanya usaidizi wote inayohusiana na matumizi ya pesa, kama ni kutuma, kama kulipa kwa kutumia M-pesa, na hata ku...

Dukani ambapo wanauza bidhaa za maziwa. Aina tofauti za maziwa huwa inauzwa huku. Maziwa inaweza kuchemshwa , inawezakufanya maziwa ambapo imewekwa ikalala maziwa lala au mala au maziwa ambapo ni freshi yaani imeletwa sasa hivi tu.

Duka la maziwa. Bidhaa za aina ya maziwa inafanya huku. Na hapa ndipo wanatengeneza maziwa ya Mount Kenya. Maziwa ambapo unaweza kunywa kila saa. Maziwa iliyohifadhiwa vizuri kwa matumizi ya baadaye.

Bima, malipo kwa magari. Hili linasaidia mtu aweze kusaidiwa akiingia kwa kukubaliana na sera za bima au pima, anaweza kusaidiwa baadaye akipata shida kwa gari lake. Labda aingie ajali, anaweza kugharamiwa na hawa kampuni ya bima.

Bima malipo ya biashara. Bima hili mtu akijiandikisha na kisha kufwatilia kwa sera za bima anaweza kusaidika baadae biashara yake ikipata shida fulani kama kupata kwa moto na kuchomeka au kupoteza fedha mingi huwa anasaidiwa.

Katika chumba cha maonyesho ya magari. Magari mingi yameonyeshwa ili wenye wanataka kununua magari waone na waitazame vizuri na wachague gari ambalo wanahitaji.

Kwenye duka la maziwa, watu wako ndani ya maziwa wengine wanashughulikia kufanya kwa kuchemsha maziwa. Maziwa yakitolewa kwa shambani, kwenye ng'ombe, inaletwa huku kwa kuuza kisha wanahifadhi kwa kuchemsha na kuweka mahali nzuri kama kwa jagi alafu wanaweza kuuza na kuhifadhi ilii isiharibike.

Maduka eneo la biashara ambapo wanafanya wanauza bidhaa za nguo, aina ya nguo, aina hizi za nguo ni aina za hoodie ambazo watu wanaziuza bei rahisi sana na inasaidia kama huna pesa.

Kwenye duka kubwa, kuna mtu ambapo amevaa shati iliyoandikwa daima. Daima wanafanya bidhaa za maziwa. Bidhaa tofauti tofauti za maziwa yamepangwa ili watu waweze kuzinunua, na wanafanya biashara za bidhaa ya maziwa.

Duka la maziwa. Katika dukani hili wanauza maziwa Daima au maziwa ambapo imetengenezwa ikahifadhiwa vizuri kwa matumizi ya baadaye. Maziwa haya ni safe kila, yaani inaweza kutumiwa kila saa, haiharibiki. Maziwa kutoka shambani ina, ina, inapelekwa kwa mashini, inatengenezwa, inahifadhiwa.

Pesa ambapo inatumwa kwa simu, kwa kutumia visa , hii ni kadi ya kurahisisha watu waweze kutuma pesa na kutoa pesa ikiingia kwa hiyo account mtu anajiandikisha anatengenezewa huku akifunguliwa kisha, unaweza kutoa pesa na kuweka kwa kutumia kadi.

Katika dukani, dukani hili limechorwa rangi na ikaandikwa mpesa na pia kuna airtel money Kuna wawili ambapo wamekaa nje wazee wawili wote wakavaa kofia katika dukani kuna vitu ambavyo vimefungwa na kunaonekana kua wanauza maji kando na kufanya aina za bishara zingine kama vile mpesa.

Kampuni ya forex ambapo wanajiita Sunny Forex Bureau, hapa wanafanya, kuwa mtu hawezi, wanafanya program ambazo zinarahisisha au zinawezesha mtu aweze kutoa pesa au kupata pesa kwa kutumia program hizi bila kutumia benko au vitu zingine.

Nyumba ya maonyesho ya magari, maonyesho ya magari yanafanywa kwa kuonyesha magari ambazo inataka iuzwe. Ni biashara ambapo inafanywa kwa magari. Kwa hivyo mtu akitaka kununua gari anaenda kwa maonyesho ya gari, aone gari gani anataka, halafu aweze kununua.

Kwenye duka la viatu, hapa kuna viatu vya aina tofauti. Viatu hivi vimetengenezwa na waundaji wa viatu wa kienyeji, wakatumia kuunda naye na uzi na raba. Viatu hivi ni viatu ambavyo vinavaliwa an watu wa kienyeji ambapo ni za kihistoria zingine yao.

Mzazi mbaba na watoto wake wawili na mwingine amesimama nyuma anafurahia. Hawa wanasema ya kwamba kinga familia yako kwa kutumia family nature . Ni aina ya bima au mahali ya kujihakikisha ambapo mtu anaweza kufuatilia afya yake kwa kupitia hayo.

Vitu vya kihistoria ambavyo vinatumiwa kuonyesha au kubeba mila na desturi ya jamii ya afrika hasaa wakenya, haya ni vitu ambavyo jamii tofautitofauti ya Kenya inatumia kama vyombo vya kihistoria.

Meza la kuuza bidhaa ndogo ndogo au rejareja za, mboga kama vile mayai, viazi, pilipili chungu, ndimu, na kadhalika. Meza hii imewekwa nje ili wanunuzi waeze kuona na wachague vitu ambavyo wanataka.

Pesa mia moja. Pesa hii ili, ilikuwa pesa ambapo inatumiwa awali kabla serikali, serikali ya Kenya hawajaamua kubadilisha pesa za noti mwaka elfu mbili kumi na tisa ndio wakaanza kubadilisdha na kuleta noti tofauti. Pesa haya bado hayatumiki lakini ilikuwa inatumiwa pa, kabla ya kubadilisha.

Kwenye soko la viatu. Kuna viatu vya aina mingi imeletwa pamoja. Viatu hivi ni viatu ambavyo vimetenezwa na rubber .

Kwenye mbele ya dukani pana mtu ambaye ameshika shilingi elfu mbili ya pesa ya Kenya ya pesa ya awali, na pia kuna mkono ingine ameshika simu ya Nokia, akionyesha kwamba ni pesa gani alitoa, kwa hivyo ametumia program ya M-pesa kutoa pesa.

Katika soko ya mboga hapa wanauza matunda pia na mboga tofauti tofauti kuna mahindi, kuna tikiti maji, kuna aina za mboga tofauti na aina za matunda. Hii inasaidia wauzaji hawa waweze kupata na kuendelea biashara yao.

Gari ya matatu ambapo imesimama kwenye mtaa karibu na gorofa. Katika mtaani, watu hutumia gari hizi kwa kuenda mahali ambazo wanazitaka kisha wanaweza kulipa. Na pia mbele yake kuna gari zingine. Inaweza kuwa gari haya yanauzwa ya kwamba gari matatu hii inakaa mpya.

Aina za magari tofauti tofauti zimekusanywa pamoja na zikaletwa katika chumba cha maonyesho ya magari. Hapa ndipo magari yanaonyeshwa ya kwamba yaweze kujinunuliwa au kuziuzwa na wenye wanataka .

Kampuni ya madison ambayo wanafanya bima kwa maisha ya watu. Na bima kwa vitu zozote kwa kila aina. Bima kwa afya, Bima kwa vitu zao ambapo mtu ni yake, mali yake. Bima kwa magari na kila kitu.

Kwenye soko la mboga kuna aina mingi ya mboga ambazo zmeletwa pamoja. Wanauza mboga kama vile nyanya, pilipili hoho , kitunguu na kadhalika.

Pesa shilingi elfu moja na pia kuna pesa ya mia tano. Hizi ni pesa noti za Kenya ambazo zinatumiwa katika sarifu, kwenye biashara na vitu zingine.

Katika sehemu ya maonyesho ya magari , kuna magari nyingi aina tofauti tofauti za magari . Pia kuna watu ambapo wamekaa nje katika mazingira sawa ambayo inakaa mazingira nzuri sana . Hapo watu wanakuja ili waweze kununua magari au kuuza gari mtu anapo taka kulingana na mahitaji yake.

Bidhaa zilizotengenezwa shanga kama vile vifungu vikuku vya kufunga kiuno kwa wanaume kama jamii ya masai. Haya bidhaa hizi haya shanga yana beba ama maelezo ya kihistoria ya jamii fulani.

Kwenye mtaani katika karibu na dukani, kuna madukani mingi ambazo zimekaribiana, na mbele za duka, kuna meza ambazo wanauza mboga kama ndizi, tikiti maji na aina za mboga zingine, viazi na zingine, na katika madukani haya pia wanafanya M-pesa ya kusaidia watu ambavyo wanauza vitu au wanaonunua waweze kutuma pesa M-pesa.

Mtu inaonekana anapeana pesa, oesa hizi ziliweza kutupiliwa mbali na serikali ya Kenya. Ni noti ya thamani elfu moja, zingine mpya zilizinduliwa na watu wanaitumia. Mtu ni kama alikuwa kwenye benki anapeana pesa hizi awekewe kwenye accounti yake.

Vikapu vyenye rangi tofautitofauti ambavyo imetengezwa na wa kienyeji. Vikapu hizi zinatumiwa kubeba vitu kama mboga na vitu zingine kutoka sokani. Hawa wameikusanya na ni kazi wamama wanauza kisha wanapata pesa.

Sehemu za kufanya biashara ya magari. Kuna mnunuzi ananunua gari na anapewa kifunguo la gari hiyo, kisha kuna picha kidogo kwa gari ambapo anataka kununua.

Katika dukani, duka hili linafanya kazi ya M-Pesa au service ya huduma ya M-Pesa kwa wateja wake. Na hii inasaidia watu waweze kufanya biashara bila kutumia pesa kwa mikono. Wanauza vitu kama maji, maziwa na vitu vingine, bidhaa rejareja.

Soko la mboga, watu wa biashara wameleta aina za mboga yoyote kwenye nje wakaweka chini na wao wanangoja wateja wakuje na wanunue ili waweze kupata pesa. Bidhaa hizi amapo nyingi yao ni bidhaa za matunda kama nyanya na mboga na zingine, ndizi, ndimu.

Katika kampuni ya Hyundai ambapo wanauza magari zao. Hawa wamezileta pamoja magari kwenye chumba cha maonyesho ya magari ili waweze kuziuza kwa wateja wao.

Programu ya pesa, au apu ya pesa ambapo watu wanatumia kulipia pesa au kwa kupata pesa au kwa kutuma pesa, hii inatumiwa katika biashara kwa kusaidia mtu kwenda kufanya vitu vyovyote vya pesa bila kwenda benki kwa kutumia simu yake.

Pesa mingi sana ya elfu elfu, yani elfu moja moja, haya yanatumiwa kupiga biashara kama waliokuwa jijini, hizi ni pesa nyingi ambazo sasa wanatumia pesa, pesa ni pesa ile pesa ya M-pesa na hii.

Hili ni gari aina ya ambapo watu wa binafsi wanatumianga au watu wa tajiri, mtu anaweza kuiuza au kupeleka kwa nyumba ya maonyesho ya magari yaweze kuuza, ukitaka kununua gari unaweza enda kwa maonyesho ya magari.

Magari ambazo zimesafirishwa katika nchi zinazotengeneza magari, na zinapelekwa ili waweze kuziuza, yaani wanafanya biashara ya magari, magari haya yatakua yana, yatakuwa yanauzwa kwa wenye wanahitaji magari, ambapo hawawezi, nchi ambazo haziwezi kujitengenezea magari zenyewe.

Nambari ya kufanya huduma au kwa matumizi ya kujua cheti cha simu. Kwa insurance au malipo bima mtu anaweza kubonyesha nambari hii kisha aweze kujifanyia huduma anazozitaka.

Kwenye dukani za kuuza vitu vya reja reja, na pia wanauza maziwa vitu kama vile mayai na keki na vitu zingine. Kando wanaonyesha ya kwamba wanafanya vitu ya huduma za taifa ambapo wanafanya vitu vya kama kutengeneza photocopies na vitu zingine.

Baiskeli ambapo imesimamishwa mbele ya madukani. Hii ni sehemu ya madukani ambapo wanauza vitu kama maji na bidhaa zingine. Pia wako na mpesa. Hili ni programu ambayo inasaidia watu waweze kufanya vitu ambazo zinahusiana na pesa katika biashara yao.

Pesa noti ya kenya, pesa hili ni shilingi elfu moja. Ni pesa mpya ambapo nchini Kenya wanatumia sasa hivi. Ilitolewa mwaka elfu mbili kumi na tisa.

Pesa noti ya shilingi mia tano, pesa za awali ya Kenya. Pesa hili limebadilika mwaka wa elfu mbili kumi na tisa na wakaleta pesa nzuri, pesa mpya ya shilingi tano. Pesa hii inatumiwa kama sarifu ama change .

Watu wawili ambapo wameshika kitabu ,ambayo inakaa ni ya risiti inaonyesha vitu vilivyo uzwa .Hawa wanafanya biashara na wamevaa nguo za kibiashara na nyuma yao kuna magari na pia inaeza kuwa wako mahali ya maonyesho ya magari , chumba ch maonyesho ya magari.

Katika sokoni, wanauza mboga na matunda kama vile maembe, kuna viazi, nyanya, watu wamekaa nje na wakaweka bidhaa zao nje ili waweze kupata watu watakao nunua ina kisha waweze kufanya pesa au kupata pesa.

Gari za deni . Mtu anaweza kulipa pole pole akipata pesa na aweze kuchukua gari hili alifanyie kazi akiendelea kulipa na endapo anapata pesa kila siku analipa mdogo mdogo. Ni gari ya loni yaani gari ya deni.

Katika sehemu ya yanayofanywa maonyesho ya magari. Magari mapya yana, yanawekwa huku ili wateja, wanunuzi ambapo, mwenye anataka gari yoyote anakuja huku anajionea yeye mwenyewe ni gari gani anataka kulingana na pesa zake, kisha anaweza kuchukua.

Pesa shilingi elfu moja. Hii ni shilingi elfu moja ya Kenya. Pesa haya yanatumiwa katika biashara au katika maisha yote kwa wananchi wa Kenya. Ni pesa ambavyo wanaitumia zaidi.

Kampuni ambapo wanapeana dhima kwa athari ambazo zinatokana, zenya athari kama ya moto, athari kama ya mafuriko, na athari zingine ambazo haziwezi kuzuiliwa.

Mama ambaye amesimama kando na gunia za kitunguu, ambazo zinashushwa katika lori, ambapo walikuwa wanaisafirisha, hii zinapelekwa katika eneo tofauti tofauti ili wakulima waweze kupata pesa na wanabiashara pia wapate faida kwa kuziuzauza haya kitunguu.

Bima malipo au bima ya afya. Hii inasaidia mtu akijiandikisha kwenye bima hili akiwa mlipaji bima, anaingie kwa sera ya bima anaweza kusaidiwa na hayo kampuni baadaye akigonjeka au akipoteza kiungo ya mwili yake watamgharamia.

Katika sokoni ya vitu rejareja kuna nguo ambazo wamezianika nje ili watu waweze kuona na pia wako na bidhaa aina tofauti kama vile mboga vya aina yote ya mboga kuna pilipili hoho, viazi, nyanya, na vitunguu na vitu zingine.

Katika dukani. Duka hii inauza vitu tofauti. Kuna maji aina tofauti, kuna mpira, na vitu vingine rejareja, na wanatumia programu ya M-pesa ili watu waeze kutuma pesa, au kutoa kwa urahisi bila kutumia pesa sarifu kwenye mikono.

Kwenye maonyesho ya magari, watu wamejaa na wakakaa nje kutazama magari ambapo yanaonyeshwa. Magari haya yanauzwa na mwenye atalipia bei ya juu kwa kila gari atachukua gari ambayo anataka.

Hii ni ya bima au malipo ya bima ambalo linajiita Mayfair Insurance . Hawa wanapeana bima kwa magari kama pikipiki. Hili linasaidia waweze kusaidiwa baadaye wakipata shida fulani.

Gari imefunguliwa, kifunguo imewekwa kwenye upande wa mlango yake, ufunguo hii inaonekana mtu amewacha anataka kuchukua kitu nje ya gari kwa haraka ili arudi, gari hii inaonekana imeengeshwa sehemu. Mwenye gari hii ni kama anatafuta kitu, na anarudi kwenye gari lake.

Mama ako kwenye mashini yake ya maziwa, anatengeneza kitu, watu wanakuja kununua maziwa hapa kwavile mashini hii mtu anaweza kuchagua maziwa ya kiwango anachotaka, akitaka cha hamsini analipa ukitaka ya mia unapewa, ilhali kuna maziwa zingine watu wanapenda hii kwa vile wanachagua maziwa uipendayo.

Magari yameegeshwa sehemu hii, gari yenye rangi tofauti, ni kama wenye gari hizi wameenda kwa hema kwa mkutano, wengine wawili wamesimama kando ya gari wakipiga gumzo, hapa ni sehemu iliyokuwa na mvua kwa vile miti imestawi vizuri.

Haya ni pesa ya Kenya, na tena noti ya pesa ya Kenya shilingi elfu moja, kuna mwenye ameshika kwa mkono yake anakaa ni mhasibu wa kuhesabu pesa katika benki.

Katika soko la nguo, kuna nguo za wavulana. Katika haya kuna vibanda vingi ambavyo wanauza nguo. Nguo haya yamewekwa nje ili wateja waweze kuona na waweze kuchagua chaguo lao.

Bima ya nyumba inaonyeshwa hapa. Mtu ameweza kusimama na kuweka mikono yake kuikunja, hii bima unalipia pesa ili uweze kutengenezewa inapoharibika. Inaitwa Ryan C. Smith ni kama unaambiwa uichukue, nambari yao imeandikwa huko chini.

Haya ni pesa, noti ya Kenya, shilingi elfu mbili imewekwa juu ya meza, katika vingi fulani hao, duka fulani ambapo wanafanya biashara. Pesa haya inakaa pesa sawa lakini imekunjwa kunjwa kumaanisha imetumiwa kwa kusarifu au kuchange kupitia mikono ya watu wengi.

Hili ni duka la saluni ambalo wanatengeneza nywele na kurembesha msichana. Wana bidhaa tofautitofauti za nywele za vijanja za mwili watu wanajipaka ili waweze kurembeka. Kazi hii ni biashara nzuri ambapo wanafanya wapate pesa nzuri ili waendeleshe maisha yao.

Pesa noti shilingi elfu mbili ndio pesa ya zamani ya Kenya ambapo ilibadilishwa mwaka elfu mbili na kumi na moja. Inaonyesha mzee Jomo Kenyatta. Pesa haya yalibadilishwa na kuleta noti mpya ya pesa ya elfu.

Mama fulani anapanga na anahesabu pesa shilingi noti za elfu moja, ameziweka na zingine anazihesabu. Katika pilkapilka za kufanya siara zake, huyu mama anaziweka pesa zake, anaweza kuwa anafanya sarifu au kumpatia mtu ambaye waliuzana kitu au kufanya biashara.

Magari yameegeshwa sehemu hii, ni kama yanauzwa. Mtu anayetaka kununua anazunguka akitafuta kile aipendacho analipa pesa kisha kupewa kifunguo aende nayo nyumbani. Magari haya yanameta ni kama ni mpya.

Hii ni sehemu ya soko, matunda yamepangwa kwenye vibanda. Ndizi yamewekwa na kamba na kufungwa kwenye mti. Maembe yanaonekana pia yanauzwa hapa. Mtu mmoja amekaa, kando yake kuna nanasi yanauzwa. Mama mmoja aliyevaa tishati nyeupe anasimama nikama anahudumia mtu.

Duka la mpesa, pia wanauza bidhaa zingine kama maji, maziwa, mafuta. Duka hili limejengwa kwa barabara ili kupata wanunuzi wengi au wateja wengi.

Mahali maalumu yaliotengewa kuwekwa magari. Magari haya yameekwa na wenye walikuwa nao kisha wakaenda kwa ofisini ili wafanye kazi zao katika pilikapilika za maisha yao. Kisha wakitoka ofisini wanakuja waende gari yao mahali ambapo wanataka.

Kwa simu kuna aplikesheni ya pesa ambavyo inaonyesha mtumiaji vile anaweza jihudumia yeye mwenyewe bila wahusika, huduma kutoka Safaricom , kwa hivyo mtu anaweza kuona balance ama bakshishi, pia anweza toa pesa pia anaweza kurekebisha shida yeye peke yake kwa kujifanyia huduma.

Pesa zenye noti za Kenya elfu mbili, mia tano na mia moja. Pesa hizi ni pesa ambazo zimetengenezwa miaka zilizopita karibuni, hivi karibuni katika nchini Kenya. Ni pesa ambazo zinafanyia ustarifu pesa zingine.

Hapa ni duka la matunda, ambapo wanauza matunda tofauti kadhaa kama vile matunda za nazi, maembe, ndizi na zingenezo. Kuna viboxi vimekaa chini huko ambazo wanazifunga wakilala.

Soko la mboga ambalo wanauza mboga za aina tofautitofauti huku wamekaa nje, inakaa ni nchi ambayo kuna jua au sehemu ya ardhi ambayo kuna jua sana halafu wamejitengenezea vibanda vya kuzuia jua na kisha kuna aina ya bidhaa nyingi, bidhaa saba.